Ni kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme pengine kituo cha umeme wa joto ardhi, kikiwa na majengo makubwa ya kijani kibichi na mifumo mingi ya mabomba na minara ya kupoeza inayotoa moshi au mvuke.

Ni nguzo ya umeme iliyo jaa nyaya nyingi baadhi zinaninginia ovyo karibu na ukuta mrefu na tangi la maji juu yake. Upande wa kulia kuna barabara yenye magari na miti na angani kuna mawingu. Iinaonekana kama eneo la mijini au viungani vya mji.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme karibu na bandari. Bandari ina meli nyingi ikionesha shughuli nyingi za kibiashara. Eneo hili linaonekana kua muhimu kwa miundo mbinu ya nchi. Likichanganya uzalishaji na nishati na usafirishaji wa mizigo pamoja.

Ni eneo la uzalishaji wa umeme wa joto ardhi lenye mawingu makubwa ya mvuke yanayopanda angani, miundo mikubwa ya viwanda na mabomba mengi yanaonekana yakitembea kwenye ardhi yenye miti na mimea. Mistari ya umeme na nguzo pia zinaonekana zikipitia juu ya mandhari.

Kuna nguzo mbili za umeme za mbao zilizo simama wima zikiwa na nyaya nyingi za umeme na transformer kubwa ya rangi ya kijivu iliyo wekwa katikati kuna miti mirefu nyuma na anga lina mawingu meusi. Chini ya nguzo kuna eneo la kijani kibichi na baadhi ya mimea.

Jengo kubwa lenye paa la kijani kibichi na kuta nyeupe likiwa limeekwa ktikati ya mandhari ya wazi ,nyuma ya jengo hilo kuna nguzo mbili kubwa za chuma zinazofanana na mnara wa umeme wa kusafirisha umeme mwingi zikiwa zimeuganishwa na nyaya.

Huu ni mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme wa joto ardhi uliopo katika mandhari enye milima. Mabomba yanatoa mvuke mwingi angani, ikionyesha operesheni inayoendelea. Miundo mbinu ya umeme ikiwemo nguzo za nyaya, inaonekana ikisambaza nishati.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme wa joto ardhi. Ikiwemo majengo makubwa yenye paa za kijani kibichi. Mabomba mengi yanayopita ardhini na minara ya kupoza inayotoa moshi mweupe unaopaa angani. Mbele, kuna milima yenye mimea michache inazunguka kituo hicho.

Wanaume wawili waliovalia fulana za usalama za rangi ya kijani kibichi ,wakitembea kwenye barabara iliyotengenezwa kwa alama. Kwa nyuma kuna miundo mikubwa ya vyuma vya nyaya ya umeme vinavyoashiria kituo cha kupoza umeme.

Kituo kikubwa cha kupoza umeme kilichoundwa kwa miundo mingi ya vyuma. Eneo lote limefunikwa na changarawe nyeusi na kuna njia za saruji ziliyotengenezwa kwa ajili ya usalama na uwafikiaji.

Mwanamume akiwa amebeba mwana wa simba mgongoni mwake. Mwana wa simba huyo anaonekana ametulia na ameshikilia mgongo wa mwanamume huyo. Mwanamume huyo ameegemea mbele labda kutokana na uzito wa simba.

Ni kundi la wanawake na watoto wakiwa wamejipanga kwenye mistari. Baadhi ya wanawake wamewabeba watoto wao migongoni na wote wamevaa nguo zenye rangi mbalimbali. Nyuso zao zinaonyesha subira huku wakiwa wamesimama nje labda wakisubiri huduma fulani.

Mazingira ya asili labda katika mbuga ya wanyama kuna mbuni mkubwa anayetembea kwenye nyasi na kunguru wachache wanaonekana kwa umbali. Eneo hilo lina miti mirefu ya kijani kibichi.

Eneo lenye uchafu mwingi na uharibifu wa mazingira, labda karibu na mto au mkondo wa maji. Sehemu kubwa imejaa takataka za kila aina, ikiwemo mifuko ya plastiki, nguo, na mabaki mengine, yakiwa yametapakaa kwenye udongo wenye matope na maji machafu.

Ni mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu zilizosokotwa akiwa ameketi juu ya blanketi nyekundu lenye miraba. Amevaa koti la jeans na ameshikilia glasi ya divai. Karibu naye kuna kikapu cha pikniki na mbwa mdogo mwenye rangi nyeusi na nyeupe.

Wanafunzi wa shule, wengi wao wakiwa wasichana warembo. Wakitumia kompyuta katika darasa, wamevalia sare zao za shule and wengine wanaonekana wakishirikiana kwa pamoja na kujifunza. Kompyuta inaonyesha picha za katuni na maswali.

Ni mto uliochafuliwa na taka mbalimbali kama chupa za plastiki na mifuko, zikiashiria tatizo kubwa la uhifadhi wa mazingira. Maji yanaonekana machafu na yana mitiririko. Kando ya mto, kuna nyasi ndefu na vichaka na kwa mbali kuna majengo makubwa ya viwanda au gara pamoja na mabasi na malori.

Kuna mabomba mawili makubwa ya rangi ya buluu yaliyojengwa juu ya mfereji au kituo cha maji chenye maji ya kijani kibichi. Mabomba yanaonekana kutumika kusafirisha maji labda kwa umbali mrefu, yakipita juu ya maji yaliyokusanywa.

Kuna mwanamume mzima labda mwalimu au mtaalamu wa mazingira akiwa ameshika mche wa mti na kundi kubwa la watoto wa shule wakiwa wamemzunguka ,wanaonekana wako tayari kupanda mti kama inavyoonekana shimo la kupandia ardhini nyuma yao kuna majengo ya shule yakionyesha kuwa tukio hili linafanyika katika mazingira ya elimu.

Ni bonde la mto kavu, labda eneo lililoathiriwa na ukame au msimu wa kiangazi, likionyesha changamoto za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili hapa. Mtu mmoja akiwa amevaa shati la buluu, anatembea katikati ya miamba na miti iliyokauka.

Ni eneo la makazi duni karibu na mto wenye maji machafu labda kutokana na uchafuzi au mafuriko madogo. Kuna nyumba za udongo na mabati zilizojengwa karibu na ukingo wa mto na miti kadhaa inasimama katikati ya mandhari. Uchafu na taka zinaonekana zimekusanyika kando ya mto.

Ni msitu mnene wenye miti mingi mirefu na mimea mingine ya kijani kibichi. Matawi ya miti yamelingana yakionyesha ukuaji wa asili na usio ingiliwa. Udongo unaonekana kufunikwa na mimea ikionyesha mazingira yenye rutuba na uhifadhi wa asili. Baadhi ya miti ina shina kubwa ikiashiria umri wao.

Ni ndovu mchanga akinywa maziwa kutoka chupa kubwa inayoshikiliwa na mtu. Ndovu huyo anaonekana akifurahia na baadhi ya maziwa yanamwagika. Hii inaashiria juhudi za kuhifadhi wanyama pori labda katika kituo cha yatima wa ndovu.

Ni bwawa la maji lenye milango inayoruhusu maji kutiririka kwa kiasi na kuunda maporomoko madogo. Rangi ya maji inaonekana kama kahawia, ikionyesha huenda yamebeba udongo au mchanga. Juu ya bwawa kuna daraja na nyuma yake kuna miti mirefu.

Mto ulio chafuliwa sana na taka, hasa plastiki, ukiungana na makazi ya watu maskini yalio jengwa kwa mabati, watoto na watu wazima wanaonekana ndani ya mto au kando yake, wengine wakifua nguo na wengine wakitafuta vitu.

Mazingira yaliyochafuliwa sana na taka za plastiki hasa mifuko zikiwa zimetapakaa kando ya mto. Watu wachache wanaonekana katikati ya taka hizo labda wakijaribu kukusanya baadhi yake au wakiwa wamezoea mazingira hayo.

Ni eneo la makazi ya watu lililoathiriwa na mafuriko, ambapo majengo kadhaa yameharibiwa na mabaki ya miti na takataka yameenea kando ya mto wenye maji machafu. Nyuma, majengo marefu ya ghorofa yanasimama na nguo zikiwa zimetundikwa nje, zikionyesha maisha yanayoendelea licha ya uharibifu. Ina ishara ya athari ya uharibifu wa mazingira.

Enoe la makazi duni, pengine mtaani, ambapo kuna uharibifu mkubwa wa mazingira. Mbele kabisa kuna mkondo wa maji machafu, uliojaa taka za aina mbalimbali, ikiwemo mifumo ya plastiki, chupa, na vitu vingine.

Mnyama anayeonekana kama nyati mdogo ama aina fulani ya baa kubwa akila majani kavu au nyasi chini. Mnyama huyo ana rangi ya kahawia iliyokolea na upande wa chini wa uso wake una rangi nyepesi. Ako ndani ya uzio wa waya wa chuma unaoashiria kuwa yuko katika eneo la hifadhi ya wanyama.

Eneo kubwa la taka za plastiki zilizoshinikizwa na kurundikwa, zikiashiria kiwanda cha kuchakaa taka au kituo cha kukusanya taka. Upande wa kushoto, kuna jengo kubwa la viwanda lenye rangi ya buluu.

Kundi la vijana wa Kenya wakijihusisha katika shughuli ya uhifadhi wa mazingira, labda upandaji wa miti au usafishaji. Wengi wao wamevalia fulana za rangi ya chungwa na koti za usalama za rangi ya manjano yenye inang'aa. Zinaonyesha kuwa ni sehemu ya mpango wa team fulani.

Kundi la wafanyikazi wa usafi au uhifadhi wa mazingira wakiwa kazini. Wakikusanya na kupanga takataka katika eneo lenye shughuli nyingi, labda mtaa wa biashara au makazi. Wafanyikazi kadhaa wamevaa sare ya kazi zenye rangi ya kijani na kahawia.

Mwanamke mmoja anaonekana aki chota maji katika makazi duni. Makazi haya mbele yake kuna mto mchafu ambao unaopita. Makazi haya yana majengo ya mabati.

Kuna twiga akichungulia juu ya uzuio wa chuma, uso wake ukiwa karibu na kamera. Nyuma yake kuna eneo wazi lenye miti ya nyasi likionyesha mazingira yake ya asili. Hii inaweza kuwa katika bustani ya wanyama au hifadhi ya wanyamapori .

Ni kundi la watu hasa wanawake wakifanya shughuli za kufulia nguo au kuosha vitu vingine katika eneo la wazi labda ndani ya makazi ya wakimbizi au kambi. Nguzo zao zimening'inia na baadhi ya watu wameinama wakifua. Maji yaonekana yametapakaa chini kuashiria shughuli ya kuosha.

Makaazi duni kuna nyumba kadhaa. Nyumba zingine zimejengwa kwa udongo na zina mabati. Zingine zimejengwa kwa mabati. Kando ya nyumba hizo kuna rundo la takataka lililojaa. Linaonyesha makaazi duni yasiyo na mahali pema pa kutupa takataka.

Kuna ndege wawili, wenye madoa meusi, na meupe, wakiwa na miguu mirefu ya manjano, wamesimama kwenye udongo wenye mawe, na mimea ya kijani kibichi. Ndege hawa wanaonekana kuwa katika mazingira yao ya asili, labda katika hifadhi ya wanyama pori.

Jumba la kifahari lililo na paa ya zambarau, linaonekana kuwa hoteli ama mahali pa watalii kukaa, liko mbele ya maji. Kando yake kuna majani na miti mirefu ya kijani kibichi.

Kuna kundi la wafanyakazi wa kusafisha mazingira. Wengi wao wakiwa wamevaa buti za njano na fulana zenye rangi angavu, wakifanya usafi katika eneo lenye maji machafu na uchafu. Wanaonekana wakiokota taka kutoka kwenye maji au udongo wenye matope.

Ni mnyama wa porini aina ya swara. Anaonekana akiwa ameenda kwa mwendo wa kasi. Mazingira ambayo yuko yanaonekana kuna nyasi kubwa.

Kuna twiga wawili wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu huku nyuma yao kukiwa na mandhari ya jiji lenye majengo marefu. Hali hii inaashiria uwepo wa wanyama pori karibu na makazi ya watu.

Kuna msichana mdogo na mwanaume mzima wote wakiwa wamevaa barakoa wakipanda mti. Msichana amevaa sweta nyekundu na nguo za shule za miraba huku mwanaume amevaa fulana ya njano na suruali nyeusi. Wote wako wameinama chini wakishika mche wa mti kwa uangalifu.

Ni treni, ya kisasa, yenye rangi nyekundu, nyeupe na njano ikipita juu ya daraja refu la reli. Chini ya daraja, kuna mandhari ya kijani kibichi yenye vichaka na miti michache, ikionyesha mazingira ya nchi kavu au savana. Kwa mbali, anga inaonekana wazi.

Simba jike akiwa amelala juu ya mlima mdogo wa nyasi katika eneo la wazi huku nyuma yake kukiwa na mandhari ya jiji lenye majengo marefu. Hii inaangazia juhudi la uhifadhi wa mazingira la wanyamapori.

Ni mandhari ya asili yenye maporomoko ya maji yenye mitiririko mkali upande wa kulia. Katikati ya picha kuna bomba kubwa la chuma lenye rangi ya kijani kibichi likipita juu ya miamba na mizizi ya miti. Eneo lote limezungukwa na miti mirefu na mimea mingi ikionyesha mazingira yenye misitu minene.

Wanaume kadhaa wakionekana wakiwa kando ya mto na kando ya mto huu kuna njia ya reli, na kando ya njia yareli hii kuna makazi duni. Wanaonekana wanafanya usafi kando ya reli hiyo.

Ni mfereji mrefu uliochimbwa ardhini, ndani yake kukiwa na bomba kubwa la saruji, pengine la maji taka au maji safi. Pande za mfereji zimeimarishwa kwa mbao na chuma, kuashiria mradi mkubwa wa ujenzi wa miundo mbinu. Kwa mbali, majengo yanaonekana yakionyesha kuwa mradi huu unatekelezwa karibu na makazi ya watu.

Kuna njia ndefu pana iliyotengenezwa kwa matofali ikipitia katikati ya msitu mnene wenye miti mirefu na majani mengi. Njia hiyo inaonekana kuwa safi na imetuzwa vizuri ikiongoza kwenye mazingira ya asili tulivu.

Mieneo la ujezi au uchimbaji mkubwa kando ya barabara, labda katika mazingira ya mijini. Kuna mfereji mrefu uliyochimbwa ardhini na kuta za zege au matofali zinazoonekana kando yake, labda zikiunda ukuta wa kubakiza udongo au sehemu ya mfereji ya maji. Udongo la kifosi zimetapakaa kote.

Kuna rundo kubwa la mifuko ya plastiki iliyotupwa ardhini ikiashiria tatizo la uchafuzi wa mazingira. Mtu mmoja anaonekana kwa mbali akiongeza mifuko mingine kwenye rundo hilo.

Kuna mashine ya kuchimba ya njano ya JCB ikitumika kuchimba udongo mkubwa. Wafanyakazi wawili wamevaa nguo za kazi na kofia ngumu wako ndani ya shimo wakifanya kazi huku wengine akisimama juu. Kwa mbali kuna majengo na magari kuashiria kuwa kazi hii inafanyika katika eneo lenye shughuli za binadamu.

Ni eneo kubwa la jaa au dambo la takataka lililojaa rundo la nguo chafu, plastiki na taka nyinginezo. Mtu mmoja, labda mchukuaji wa taka, yuko ameinama, akichukua kitu katikati ya taka hizo. Kwa mbali, kuna majengo ya makazi duni na moshi inanyanyuka kutoka sehemu moja.

Kikundi cha watu wengi wakiwa wamevalia fulana za rangi ya kijani kibichi wakifanya usafi kwenye maji machafu na yenye taka nyingi. Mmoja mbeleni anatumia zana ndefu ya manjano kukusanya taka taka kutoka majini.

Huyu ni mvulana, aliyesimama karibu na mkondo mchafu uliojaa takataka. Nyumba duni zilizojengwa Kwa mabati zinaonekana nyuma yake zikionyesha mazingira magumu. Hali hii inaashiria uhaba wa huduma muhimu.

Mnyama aina ya pundamilia zikiwa porini. Zinaonekana zikiwa kwenye mandhari iliyo na nyasi ya kijani kibichi. Nyuma ya wanyama hao kuna jiji au mji unaonekana kwa umbali.

Mwanamke na mwanaume wakipiga picha mbele ya maporomoko ya maji yenye nguvu. Maji yanateremka kutoka juu ya miamba mikubwa na kuunda povu na ukungu. Mwanamke ameshikilia simu yake juu akipiga picha huku wote wawili wakionekana kufurahia mazingira hayo.

Kobe anayetembea kwenye ardhi yenye mchanganyiko wa udongo na majani. Kobe ana ganda lenye rangi ya kahawia na mifumo tata. Anaonekana akiwa ametoa miguu yake nje akitembea kwa uangalifu.

Hawa ni wanyama waitwao nyati, moja amesimama mbele kuna mwingine ananywa maji nyuma. Ndege mweupe mdogo anaonekana kushoto. Mazingira haya ni ya porini yenye unyevunyevu yakionyesha maisha ya wanyama hawa wakubwa.

Eneo la wazi lenye nyasi ya kijani kibichi na miti mirefu mikubwa na yenye majani mengi ikipendekeza kuwa ni bustani au hifadhi la miti. Kuna benchi na meza ndogo iliyotengenezwa kwa mbao ikiwa imewekwa chini ya kivuli cha mti.

Eneo lililoathirika na mafuriko labda katika makazi duni au mazingira ya mjini yasiyopangwa. Kuna mkondo mkubwa wa maji ya kahawia yenye matope yanayotiririka yakipitia karibu na makazi duni.

Kituo cha kulelea tembo yatima. Mfanyakazi wa kituo hicho amevaa nguo za rangi kibichi na kofia akimlisha ndovu mdogo maziwa kutoka kwenye chupa kubwa. Ndovu huyo amesimama na anatumia mkonga wake kunywa maziwa.

Mto unatiririka wenye maji machafu labda baada ya mvua kubwa ukipita katikati ya eneo lenye makaazi duni au yanoyoendelea. Kando ya mto kuna takataka nyingi zilizotapakaa na chafu zikionyesha tatizo la usimamizi wa taka.

Ndani mwa darasa mwa shule ya msingi kuna walimu wawili wanaonekana wakiwafundisha wanafunzi, moja wa kike na mwingine wa kiume. Wanafunzi wanaonekana kuskiza kwa umakini huku walimu wakitoa maagizo.

Chui aliyelala kwenye nyasi fupi ambaye anaonekana ametulia na macho yake yakiangalia mbali kidogo. Mazingira yanaonekana kuwa ni misitu au eneo lenye miti na nyasi nyingi.

Hii ni njia inayoonekana kuwa ni safi ambapo kando kuna miti mirefu inayoleta kivuli na hewa safi. Pia kuna aina ya maua ya kijani yaliyopandwa kando na yamezuia kuvuka mahali pake na muundo wa mbao.

Ndege akiwa ametulia kwenye sehemu ya tawi la miti. Ndege huyo ana manyoya ya rangi ya kahawia, mdomo na miguu ya rangi ya manjano. Amepinda kichwa chake chini akionekana kutazama kitu fulani chini akiwa ametulia tuli.

Simba jike amekaa juu ya jiwe la muundo wa mawe akitazama mbele. Nyuma yake, kwa umbali kuna manthari ya jiji lenye majengo marefu na anga la mawingu mepesi. Hii inaashiria manthari ya hifadhi ya wanyama.

Kuna kundi la watu wakisubiri au kupanda matatu ambayo inaonekana kuwa na michoro ya kuvutia na rangi nyekundu na nyeusi ikionyesha utamaduni wa matatu nchini Kenya. Barabara inaonekana kuwa na matope kidogo na kuna mtaro wa maji kando ya barabara, jambo la kawaida katika maeneo mengi.

Kuna mabasi mawili yenye michoro rangi nyekundu na nyeusi. Watu kadhaa wamesimama karibu na mabasi, wengine wakiingia au kutoka. Dereva amekaa ndani ya basi, Na abiria wengine wanaonekana kupitia madirisha. Mtu mmoja amesimama karibu na mlango wa basi akionyesha orodha ya bei.

Ni barabara kuu yenye magari yakitembea pande zote mbili. Kuna basi la rangi ya kijani na manjano likiwa limeegeshwa upande wa kushoto na magari mengine madogo yakioneana barabarani. Daraja la watembea wa miguu linavuka barabara katikati ya picha.

Kuna barabara kuu yenye alama nyingi za maelekezo, zikionyesha njia za kuelekea miji mbalimbali kama vile Nairobi, Mombasa, Nakuru, Eldoret, na Kisumu, zikiwa na umbali wake. Magari mengi yanaonekana yakisafiri kwenye barabara hiyo, ikionyesha shughuli za usafiri wa umma. Kando ya barabara, kuna majengo na miti.

Ni barabara kuu yenye magari kadhaa na alama kubwa ya barabara yenye maelekezo ya miji mbalimbali kama vile Thika, Nanyuki na Garissa pamoja na umbali. Kuna pia vibao vya matangazo kando ya barabara. Kwa mbali, majengo marefu yanaonekana na nguzo za simu pia zipo.

Ni kituo cha mabasi ambapo wanawake wawili waliovalia sare wanaonekana wakishabikia bango lenye namba ya arobaini na sita na orodha ya vituo vinavyopitiwa. Basi la kijani linaonekana nyuma yao.

Gari la abiria lenye rangi angavu, likiwa limeegeshwa karibu na kituo cha mafuta au jengo la biashara. Gari hili ni aina ya vani. Limepakwa rangi ya buluu, chungwa, na nyeupe.

Kuna reli ya treni ikienda sambamba na barabara yenye magari na watu. Upande wa kushoto kuna kutuo cha treni chenye majengo yenye paa nyekundu na upande wa kulia kuna miti na mimea. Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na reli.

Ni barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari ya usafiri wa umma na watu wengi wakitembea. Matatu mmoja yenye rangi ya blue na michoro ya moana inavutia macho. Askari wa trafiki wamevalia jaketi za usalama zenye rangi ya kijani na wana jukumu la kusimamia msongamano wa magari na watu. Kwa nyuma, majengo marefu ya biashara na mabango ya matangazo yanaonekana.

Kuna matatu ya blue na manjano yenye namba ya sajili KBB 091W ikiwa imesimama kando ya barabara huko. Juu ya matatu kuna bango kubwa lenye maeneo mbalimbali kama Westlands, Kikuyu na NK Shuttle. Watu kadhaa wanakusanyika karibia matatu wengine wakionekana kusubiri.

Ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari yaliyopakiwa na watu wakitembea. Kituo kikuu cha picha ni bango la Meru sacco shuttle likionyesha huduma za usafiri wa umma. Nyuma ya bango kuna magari mengine na majengo ya biashara.

Kuna lori, Super Metro lenye namba ya usajili KDS-469D, lililobuniwa kwa rangi ya blue na machungwa na kuandikwa GetHooked Tags as Longhorns . Watu kadhaa wamesimama karibu na lori hilo, mmoja akiwa anazungumza kwenye simu. Pembeni kuna uzio wa mabati uliopambwa na mabango mbalimbali.

Ni msongamano wa magari barabarani, ikiwemo lori kubwa la kusafirisha saruji, magari mengine na basi. Kuna pia ishara ya barabarani inayoashiria kivuko cha watembea kwa miguu.

Kuna basi ndogo la abiria au matatu lilioandikwa 105 shuttle na namba ya usajili, KBU 465X. Basi hilo limeegeshwa kando ya barabara na watu kadhaa wanaonekana wakitembea au kusubiri. Kuna bango la njia la route 105, likionyesha maeneo mbalimbali ikiwemo Westlands.

Ni eneo la mji lenye shughuli nyingi kukiwa na gari la abiria, matatu na bango kubwa la 2NK SACCO NAKURU DIRECT . Pia kuna majengo ya mabiashara na nyaya za umeme.

Kuna matatu enye rangi za kijani na njano ikiwa imesimama kwenye kituo cha mabasi. Kwenye kio cha mbele kuna orodha ndefu ya maeneo ikionyesha ruti zake. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi baadhi wakiingia au kutoka huku wengine wakiwa wanasubiri.

Kuna mabasi mengi ya abiria yanayoitwa matatu yakipakia au kushusha abiria. Watu wanatembea mitaani wengine wakiwa wamebeba mizigo kuashiria shughuli za kila siku za usafiri wa umma na barabara. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakikamilisha picha ya maisha ya mjini.

Ni eneo la mji lenye pilkapilka kukiwa na gari la abiria lenye rangi nyekundu na manjano, mwanamume anayevaa shati jekundu anaonekana akisimama karibu na gari labda akiwaita abiria kwa nyuma kuna jengo lenye biashara na ishara ya twenty four seven open.

Kuna msongamano wa magari barabarani katika mji, ukiwemo magari ya abiria, mabasi na pikipiki. Maafisa wa trafiki wakiwa wamevalia sare za manjano zenye kung’aa wanaonekana wakisimamia trafiki. Majengo ya mjini na miti pia yanaonekana nyuma.

Ni barabara kuu yenye magari mengi yanayosafiri pande zote mbili. Katikati ya barabara, kuna kizuizi cha barabara na mimea midogo inayopandwa. Juu ya barabara kuna daraja la mguu lenye rangi ya njano na nyeusi likiwawezesha watu kuvuka barabara kwa usalama.

Ni sehemu ya nyuma ya basi la rangi ya buluu lenye maneno Metro Trans Bendito yaliyoandikwa kwa herufi kubwa. Namba ya usajili ya gari KCY 465N na M177 pia zinaonekana.

Ni eneo la usafiri wa umma, labda kituo cha mabasi. Mwanamke amesimama akishikilia bango kubwa lenye nambari arubaini na sita, nyekundu na orodha ya maeneo kama vile NRB HOSP, DOD, Hurlingham na Chaka place , yakionyesha njia ya basi au matatu. Nyuma yake kuna basi la kijani.

Basi la kusafiri limeegeshwa mjini. Linaonekana kusubiria abiria. Upande wa kulia kuna wanaume wawili, mmoja anaonekana kua msafiri na mwingine anaonekana kua ni utingo, ambaye anamwelekeza mwanaume huyo kuabiri kwenye basi.

Hii ni barabara kuu ikiwa na magari mengi yakitembea pande zote mbili. Kuna miti mirefu iliyo pambana kando ya njia. Anga inaonekana kuwa na mawingu, labda kuashiria hali ya hewa baridi.

Eneo la barabara lenye shughuli nyingi labda kituo cha mabasi au pahali pa kusubiria magari ya umma jijini Nairobi. Mabasi mawili makubwa yameegeshwa kando ya barabara. Moja likiwa na rangi ya bluu likiwa na kibango cha maeneo.

Haya ni makutano ya barabara yenye shughuli nyingi. Kuna ishara ya watembea kwa miguu katikati. Magari mengi yanasubiria taa za trafiki. Barabara inaonekana kuna mvua. Watu wachache wanasubiri kuvuka, kuna aliyeshika mwavuli.

Mabasi mawili ya abiria yakiwa yameegeshwa kando ya barabara labda yakipakia au kushukisha abiria . Basi lililo katikati lina rangi ya kijani na nyeupe. Wanaume kadhaa wamesimama karibu na basi baadhi yao wakiwa wamevalia sare.

Msichana mdogo akiwa amesimama kando ya ndoo mbili, moja nyeupe na nyingine ya njano zinazotumika kuhifadhi maji au labda zana za ujenzi. Nyuma yake kuna kundi la watu wa tripod ya kamera inaonyesha labda tukio la umma au mradi wa maonyesho.

Mabomba makubwa ya chuma yaliyotumika na kutu yakiwa yametupwa au kuwekwa kando ya njia yenye nyasi na miti. Mabomba haya yanaonekana kuwa ya zamani na yametumika kwa mda mrefu labda katika mfumo usambazaji wa maji.

Ni pampu ya maji ya zamani yenye kutu kidogo. Inaonekana wazi mbele ya mandhari ya asili. Jua linaonekana limechomoza au kuzama na kulipa picha mwanga wa dhahabu unaangazia pampu na mazingira yake ya miti na nyasi.

Kuna barabara ya udongo iliyo na matope la taka ikiashiria usimamizi duni wa taka na maji taka katika eneo hilo hapa. Kuna maji yaliyotuama na uchafu unaonekana barabarani na pia kuna baadhi ya mawe na nyasi kavu. Kwa mbali kuna pikipiki iliyoegeshwa na watu wawili wakitembea.

Ni mfumo wa kuskuma maji unaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa kusafisha au kusambaza maji .Pampu mbili zenye rangi ya manjano na nyeusi zinaonekana zikiwa zimeunganishwa na mabomba meupe na vichunjio vya blue .

Ni mandhari ya jiji yenye majengo ya ghorofa kadhaa, yaliyojengwa kwa matofali. Kwenye paa la jengo la kati, kuna matangi mengi ya maji yaliyoonekana wazi, yakionyesha miundo mbinu ya usambazaji maji. Kwa mbele kuna ukuta wa matofali, unaoashiria kuwa picha imepigwa kutoka eneo la juu.

Ni bomba la chuma lililounganishwa na mabomba ya plastiki ya bluu, likiwa limewekwa juu ya kipande cha mbao kwenye udongo wenye nyasi. Bomba hili, lina mpini wa njano unaotumika kufunga na kufungua maji.

Mfumo wa mabomba ya chuma yaliyorukwa na kuunganishwa kwa njia mbalimbali yakiwa yamening'inia kutoka dari. Moja ya bomba hayo ni meusi na linaonekana kushikiliwa na mkanda wa chuma.

Hili ni rundo kubwa la taka, kuna uchafu wa kila aina uliyomwagwa chini kwa mfano, plastiki, nguo na mabaki mengine mengi. Ukuta wa matofali unaonekana nyuma. Hali hii mbaya inaonyesha uchafunzi wa mazingira mkubwa.

Hii ni mirundo mingi ya mabomba ambayo ni ya rangi ya kijivu na yamewekwa vizuri. Huenda yanatumiwa kwa miradi ya ujenzi au mifumo ya maji. Yamepakiwa vizuri yakisubiri matumizi. Hii inaashiria usambazaji wa bidhaa za ujenzi.